Mwanafunzi huyu ameketi kwa meza. Ako na kipakatalishi mbele yake ambacho anatumia kwa kusoma. Simu yake iko kwa meza na haina kazi na hiki chumba kimefungwa mlango ukiwa na kioo ya kuona mbali.

Katika chumba hiki vitabu vimepangwa vizuri kwa shefu na ni maktaba pahali pa kusomea wanafunzi. Mwanafunzi huyu ameketi akiwa anapata mafunzo kutoka kwa kipakatalishi. Mezani pia ako na vitabu ambazo anatumia kuandika na zingine hazitumiki.

Hapa kunaonekana mtu wa jinsia ya mwanaume ambaye anatumia kipakatalishi akijifundisha mambo yanayoendelea ikiwemo kusoma.

Masomo ya siku hizi ni ya kidigitali ikiwa mama huyu ameketi na simu ya rununu mkononi pia kuna kipakatalishi kwa meza akona kalamu mkononi na anajifunza kupitia kwa kidijitali.

Mwanafunzi huyu ameketi kwa meza yake akiwa na kalamu mkononi na kitabu anachotumia kuandika pia kuna vitabu viwili vilioko kwa meza ambazo hazitumiki na anafundishwa kutoka kwa kipakatalishi chake.

Kuna kipakatalishi hapa, kitabu, kalamu imeekelewa juu, pia kuna kikombe kwa hii nyumba.

Katika shule hii ya Zimbabwe, wanafunzi wameonekana wakiwa wameketi wakivitumia vipakatalishi. Pia, pale kuna mwalimu wao ambaye anawaelekeza jinsi ya kutumia.

Mwanafunzi huyu ako chumbani ameketi kwa meza akiwa na kalamu, karatasi mkononi. Anajifunza kutoka kwa kipakatalishi. Pia kuna vitabu zingine zilioko mezani na kalamu zenye ziko kwa kikombe.

Mama huyu ameketi. Anaonekana anatabasamu vizuri, ako na kitabu na kalamu mkononi na macho yake yameelekezwa kwa kipakatalishi chake.

Hawa ni wanafunzi ambao wako masomoni. Wameketi katika ngazi wakiwa kila mtu ako na kipakatalishi chake na wanajifunza mafunzo yanayotokana na elimu ya kisasa ya kiteknolojia.

Hapa kuna wanafunzi watatu wasichana waliovaa maua mekundu kwa vichwa vyao na wanasoma kwa kipakatalishi.

Hapa ni kwa nyumba. Kuna mama ameketi Kwa meza yake akitumia tarakilishi yake. Pia kuna kikombe mahali hapo na jagi ya maji ya chai. Nyuma yake kuna kabati iliyowekwa vikombe na maua.

Huyu ni msichana ambaye anasoma akitumia kipakatalishi chake. Ako na nywele mrefu, uso wake umetabasamu na ako na kalamu mkononi.

Huyu ni mwanafunzi wa kike ambaye ameketi chini, amevalia nguo ya maua, amebeba kipakatalishi mkononi mwake na anaendelea kusoma.

Huyu ni mwanamke ameketi kwa nyumba. Amevalia miwani na amejishika kidevu akiwa anaiangalia tarakilishi yake akisoma yanayoandikwa pale.

Huyu ni mwanafunzi ameketi kwa meza akiwa kwa room yake na mbele yake kuna kipakatalishi. Inaonekana ya kwamba anafundishwa akiwa anasikiliza.

Kuna mtu ameketi kwa meza, akona kalamu na kitabu na mkono wake wa kushoto unaandika katika tarakilishi yake.

Mwanafunsi huyu ameketi mezani akiwa na kalamu kwa mkono naa maskioni amevalia viskiza sauti. Anamtazama mwalimu ambaye anamfunisha kutoka kwa tarakilishi, pia mezani kuna kikombe ambacho kimembebea kalamu mingi.

Mwanaume huyu ameketi kwa nyumba, mkononi amebeba kalamu akiwa anaandika katika kitabu chake. Anaskiza muziki kwa masikio yake. Pia kuna kipakatalishi kilicho mbele yake na kimefunguliwa kana kwamba anakitumia kusoma na pale kuna taa inayoonyesha kijani kibichi.

Wanafunzi wengi siku hizi hutumia mafunzo ya kielektroniki kwa kujifunza mambo aina mbalimbali. Katika meza hii tuko na kipakatalishi ambacho kinaonyesha jinsi ya wanafunzi wanavyoendelea kusoma. Kkuna kikombe ya aina nyeupe mezani na pia chekundu. Kuna makaratasi yanayowekwa mezani ili kutumika na watakaokuwa kwa hii meza.

Hii ni sehemu ya kujifunzia. Kuna tarakilishi, iko juu ya meza na kuna wanafunzi ambao wamekaa kando, kila mmoja akiwa anashughulika.

Masomo ya kidigitali ni muhimu sana kwa wanafunzi siku hizi maana husaidia wanafunzi kupokea elimu ukiwa mahali ulipo haihitaji mwalimu kuwa karibu na wewe ili ukaweze kusoma bali ukiwa na kipakatalishi chako unaweza pata elimu mahali uliopo.

Huyu mama ako kwa nyumba, ameketi kwa kiti. Ako na kalamu mkononi na anaandika maneno ambayo anafundishwa kutoka kwa kipakatalishi chake, ambayo ni mafunzo ya kidijitali.

Huu ni mchoro unaoonyesha jinsi wanafunzi wanavyofundishwa kupitia kwa njia ya kidijitali, maana kuna mwalimu ameketi akiwa na kipakatilishi na kuna mwanafunzi ambaye ameketi akiwa anangoja kufundishwa.

Hiki ni chumba maalum kinachotumiwa shuleni kwa watoto ambao wanasoma Sayansi. Chumba hiki kimejengwa ilikuwezesha nafasi mzuri ya watoto kusomea. Pia kuna mitaro iliyowekwa chini ya kupitisha maji taka yanayotokana na zile mitihani wanazozifanya na madirisha yako na mwangaza wa kutosha.

Hawa ni wanafunzi ambao wameketi darasani, wakiwa wanasoma. Wawili wamekaa mbele, na wawili wako katika viti vya nyuma. Mwalimu yuko kwa ubaoni, ambao ubao ni wa rangi nyeupe na ni spesheli maana unatimiwa kwa kuandikiwa kalamu ambayo hufutika.

Katika uwanja huu wa mchezo, kuna watu kadhaa ambao wanaonekana wakicheza mpira. Kikundi kimoja ambacho kimevalia shati ikiwa ya kijani na wengine wakiwa wamevalia suruali nyeupe. Wanang'ang'ania mpira wa mikono angalau kuona washindi.

Hiki ni chumba cha kulala cha wanafunzi na kinatumika na wanafunzi wawili. Vitanda ni viwili, kimoja kikiwa kimefunikwa kwa godoro lenye shuka juu yake na kingine kikiwa na shuka ya rangi ya samawati. Viti viwili vinaonyesha matumizi ya watu wawili mezani. Pia kuna dirisha inayoleta mwangaza wa kutosha ndani.

Hiki ni chumba kinachohifadhi vitabu za aina mbalimbali, zinazotumika na wanafunzi na walimu pia kwa kusoma. Vitabu hizi zimepangwa katika rafu vizuri kulingana na aina ya kitabu na maelekezi yake, kinapokuwa kinahitajika ndio kipatikane kwa urahisi.

Hiki ni chumba cha kulala cha wanafunzi. Kitandani kumetundikwa kitambaa cha kijani kibichi na pia kuna neti ambayo imewekwa kutoka juu ya ukuta na pale ukutani kuna msalaba ukionyesha kwamba anayeishi huku ni mkristu. Kuna kabati ambayo ni ya kuweka vyombo ama vitu za wanafunzi.

Hawa ni wanafunzi ambao wamo kiwanjani. Wanacheza mpira wa vikapu. Wengine wametazama wakiwa wameketi kwa viti wakiwa wanashangilia. Kuna mmoja ambaye amesimama akiwa ameinua mikono yake juu akiwa amevaa suruali nyekundu na shati nyeupe akiwa anashangilia.

Huko ni shuleni. Kuna uwanja wa kuchezea watoto mpira wa vikapu ambao umetengenezwa na kuekwa alama taratibu kwa umakini. Pia tunaona darasa ambalo limezingirwa na ua wa kijani na miti mirefu ikiwa imemea ndani ya shule.

Hili ni bweni wanapolala wanafunzi, kuna kitanda ambacho kimetayarishwa vizuri kukiwa na pillow pale mbele. Kuna ndoo ya kijani iliyoko kwa hii nyumba. Pia kuna dirisha inayoonekana na ni wakati wa usiku.

Huu ni ukumbi wa shule. Kuna wanafunzi ambao wameketi na kuna mkufunzi ambaye amesimama akiwapea maelekezi hawa wanafunzi.

Ili mtoto awe mtu wa muhimu katika jamii, ni vizuri apate elimu itakayomsaidia katika siku za usoni. Katika nyumba hii, watoto wamekaa wakiwa wametabasamu na wamejishika wengine videvu wakiwa wanafundishwa na mwalimu ambaye ako mbele yao.

Hiki ni jumba kimoja kinachotumika kuwafundisha wanafunzi. Pale mbele kuna ubao mweusi na ndani ya hiki chumba kuna madawati ya wanafunzi ambayo hayana wanafunzi.

Michezo ni muhimu sana katika maisha ya wanafunzi wakiwa shuleni maana huwasaidia kujijenga katika akili ya mawazo na mwili. Katika shule hii, wanafunzi wametengenezewa kiwanja, iko chini ya mti ambapo wanaonekana wanacheza na kujiriwaza.

Hii ni sehemu ya kulala wanafunzi shuleni. Kuna kitanda ambacho kimetengenezwa kikiwa ni mara mbili juu na chini. Pia kuna sehemu ya kusomea ambayo iko na viti viwili wanaposomea wanafunzi.

Sehemu hii kumewekwa viti. Kuna meza kuu na pia kuna runinga ambayo imewekwa pale kando. Inakaa sehemu ya kufanyia mikutano shuleni.

Hili ni basi la shule ya upili ya wasichana ya Kamacharia. Linalowabeba wanafunzi, wakitoka safarini. Nje yake kuna mama ambaye amesimama akilitazama.

Hiki ni chumba kinachotumiwa na wanafunzi kulala. Kuna vitanda vitatu vimetandikwa vizuri na vitambaa za kijani juu ya kila kitanda kuna net imewekwa juu, na vitandani pia kuna nguo.

Hii ni sehemu ya kukimbia. Kumepangwa pale mwelekezo vizuri, halafu kuna mwanafunzi mmoja anayeonekana anakimbia kupitia sehemu ile na kuna wengine wanaopita kando wakitizama.

Wanafunzi hawa wamo darasani, kila mwanafunzi amekalia meza yake akiwa na tarakilishi yake. Mwalimu wao ameketi nyuma akiwa anawatazama na huu ni mfumo mpya wa masomo unaosaidia wanafunzi kuelewa masomo kidijitali.

Huku ni darasani ambako kunasomeshwa mafunzo ya tarakilishi kuna wanafunzi ambao wameketi wanafundishwa wakiwemo wanaume na wanawake pia kuna mwalimu anaye mwelekeza mwanafunzi mmoja

Huu ni uwanja wa kuchezea mpira, kuna wanaume walioko kwa kiwanja. Pale nyuma kuna miti ambayo inatengeneza bustani mzuri na kuna manyumba ya ghorofa yanayoonekana kwa umbali.

Huu ni ukumbi wa ndani wanapofanyia michezo mbali mbali ya nyumba. Pia kumewekwa sehemu ya juu ambapo watu hukalia kutizama yanayoendelea mle ndani.

Hiki ni chumba cha kulala cha wanafunzi. Kina kitanda kimoja ambacho kimetandikwa vizuri. Kuna kiti ambacho hakina mtu amekalia. Pia, kuna mlango ambao umefunguliwa kuashiria kuna mtu anafaa kuingia.

Katika darasa hili wameketi wanafunzi kila moja akiwa kwa dawati lake. Mle nyuma kuna mwalimu ambaye amesimama. Pia inaonekana anayemwongelesha mwanafunzi ni rais wa serikali ya Kenya ambaye ni Ruto.

Katika shule, kuna chumba maalum ambalo linatumika na wanafunzi wakati wa kusoma masomo ya ziada. Sehemu hii, imetengwa ili, wanafunzi wanaposoma, hawawezi kuwa wanaangaliana wawili kwa wawili.

Huku ni shuleni na hii ni sehemu moja ya kutumika kwa masomo ya wanafunzi, ambapo vitabu vimepangwa pale kwa kabati ndogo ndogo. Pia kuna meza za kukalia wanafunzi na hapa kuna wanafunzi wawili ambao wako mezani na wanasoma.

Huku ni darasani, wanaposomea wanafunzi. Wanafunzi hawa wote walioko katika darasa hili wanaonekana wamelala, wakiwa wamelalia meza. Mwalimu wao amesimama akiwa amewatazama. Na pale ukuta kuna nakala tofauti tofauti za kuonyesha masomo wanayoyasoma hawa wanafunzi.

Hili ni jumba la kuwafunzia wanafunzi. Kuna vitabu vilivyoegezwa ukutani, ikiwemo ni kitabu cha watoto cha kuonyesha dunia mzima, vile inaonekana.

Huku ni shuleni. Kwa ukuta kumeegezwa vitabu kadhaa na ni maktaba. Wanafuzi wameketi wakiwa wamezingira meza kwa mviringo na wanafundishwa.

Hili jumba ni mojawapo ya madarasa yanayotumiwa shuleni na wanafunzi. Pale mbele kuna ubao mweusi na pia kuna madawati ambayo hayana wanafunzi.

Huku ni shuleni, na ndani ya hili darasa kumewekwa madawati ya wanafunzi ya kuwasaidia kusoma, ambayo ni mingi na haina wanafunzi wa kusomea.

Jumba hili ni la ghorofa tatu, ni mrefu, pale nje imetengenezewa barabara nzuri ya kuingia na ni kama inatumika kwa kufunza wanafunzi.

Huku ni maktaba, kuna vitabu zilizopangwa kwa shelf , vitabu aina mbalimbali. Kuna wamama ambao wameweza kutafuta vitabu kusoma. Kuna mmoja ambaye amevalia buibui ya nyeusi .

Hii ni sehemu moja inayotumiwa na wanafunzi kama darasa kwa kusomea, ikiwa imepangwa meza kwa mistari ndani na viti ambavyo havina wanafunzi zikingojea wanafunzi kuingia.

Hiki ni chumba cha kulala cha wanafunzi. Kuna sehemu moja pale ya kuweka viatu zao, pia kuna dirisha moja iliyo na curtain mzuri.

Mwanamume huyu anaonekana ameketi akiwa anapekua kitabu chake. Amevalia suruali mrefu nyeusi na shati nyeupe. Pia amekalia kiti nyeupe na huku ni ndani ya maktaba ya vitabu, maana kuna vitabu vingi vilivyopangwa pamoja.

Huku ni kanisani. Wanafunzi hawa wa shule ya upili wamekuja kuomba. Wamevalia sweta za kijani na pia shati nyeupe ya mikono fupi na ni kama wako kanisani kwa maombi.

Katika shule hii, hili ni darasa moja la wanafunzi ambao wengine wao hawajiwezi. Kuna mwalimu ambaye amesimama akiwaelekeza wanafunzi, na tunamuona mtoto mmoja ambaye macho yake iko na shida, na nikama anatumia kitabu speshelicha wanafunzi wasio ona, kinachoitwa Braille .

Mwanafunzi huyu ambaye ameketi mezani. Amevalia miwani na ametabasamu akiwa amefanya ishara kwa mikono yake. Mezani kuna kipakatalishi ambacho anatumia kama kifaa cha kusomea ili aweze kupata ufahamu wa njia ya masomo.

Ulemavu sio kutojiweza. Mwanafunzi huyu ambaye ameketi mezani akiwa na kitabu kilichochorwa kikombe ameshikwa mkono na mwalimu wake ambaye anamfunza wakiwa wanatabasamu sana.

Mwanafunzi huyu ambaye ni wa kike ameketi katika chumba chake akiwa amevalia fulana ya rangi nyekundu ameinua mkono wake juu ishara kwamba anapata mafunzo kutoka kwa mwalimu ambaye anatumia njia ya maalum ya kujifunza kutoka kipakatalishi.

Huyu ni mwanafunzi ambaye hana uwezo wa kuona. Ameketi na mezani kuna kitabu ambacho ni aina za braille kinachotumika sanasana kwa wanafunzi ambao hawana uwezo wa kuona, ili kuwasaidia kuweza kusoma na kuelewa kilicho andikwa katika hicho kitabu.

Hapa ni darasani kuna mwalimu ambaye ameketi akiwa na mwanafunzi anamuonyesha kalamu pia jinsi ya kuandika ,huyu mwanafunzi hajiwezi na haelewi jinsi ya kuandika . Darasa hili pia limewekwa michoro tofauti tofauti ambayo wanafunzi wanatumia kusomeshwa nayo.

Masomo ya ishara ni muhimu sana especeli kwa watu ambao hawajiwezi na wako na shida ya kuelewa. Watu hawa ambao wameketi chini wakiwa ni wazee wawili na wamama wawili wanafundishana kwa kupitia njia ya ishara.

Huku ni kwa nyumba. Mama huyu ni zeruzeru ambaye ako na kalamu na vitabu kadhaa na amefungua kitabu kimoja ambacho anatumia kuandika na ni kama anamfurahia mtu mwingine amesimama mbele yake.

Hapa ni darasani, na kuna wanafunzi wawili wanaonekana wanaandika wakitumia mikono yao katika kifaa kinachoandikwa na kinatoa karatasi moja kwa moja. Kwa hao wawili mmoja ameangalia mwingine akiandika.

Hapa kuna mtoto ambaye ametabasamu. Amekalia kifaa ambacho ni cha kumsaidia kuweza kutembea. Anakaa ni mtoto wa mahitaji spesheli.

Katika chumba hiki, kuna mama mmoja ambaye amesuka nywele. Pia kuna mtoto mmoja anaonekana wa mahitaji spesheli. Na mezani kuna kalamu na kuna karatasi kuonyesha kwamba anafundishwa jinsi ya kuandika.

Katika chumba hiki kuna watu wawili , ambaye ni mama na mtoto msichana pia wameketi msichana akiwa ametabasamu na ameonyeshana mikono yake kwa ishara kana kwamba anafundishwa na huyu mwingine.

Huyu ni mtoto mlemavu, ameketi darasani. Kwa meza yake kuna kitabu ambacho kimechorwa maua. Pia kuna viti zingine hazina wanafunzi katika darasa hili.

Huku ni darasani, mwalimu huyu anaonekana ameshika kalamu mkononi, akiwa anamwangalia kijana ambaye ameketi kwa kiti speheli. Na ukiangalia vizuri huyu kijana mikono yake ni kama iko na shida na ni mtoto wa mahitaji yale spehseri.

Wamama Hawa wawili ambao wameketi wakimtazama mtoto ambaye Ako na kalamu mkononi akionyeshwa jinsi ya kuandika, huyu ni mtoto ambaye anamaitaji mahalumu

Hili ni jumba la kukaliwa watoto walemavu. Pale kitandani kuna kijana mmoja mdogo ambaye hana miguu yake yote na kando yake kumewekwa ile miguu bandia.

Huku ni kwa maktaba, kunapotumika kusoma vitabu. Jamaa huyu ni mlemavu maana ameketi kwa kiti na anasoma kitabu.

Huyu mama ambaye ameketi kwa meza anaonekana kuwa na mahitaji special .Amevalia miwani na nywele ndefu. Mezani kuna kalamu mingi ambazo zimewekwa kwa vikombe.

Hapa ni darasani, kuna wanaume wawili, kuna mama mmoja ambao wameketi. Inaonekana wanafunzwa yale ambayo hawayafahamu katika tarakilishi.

Hapa ni darasani .Kuna mwalimu ambaye amesimama anawafundisha wanafunzi, kuna mwalimu mwingine ambaye anawasaidia wale wa ishara kuelewa ni nini wanachofundishwa.

Mama huyu anaonekana anacheza na mtoto wake mdogo akimfundisha aina ya rangi tofauti tofauti wakiwa kwa nyumba na wameketi.

Katika chumba hiki, kuna watu wawili ambao wameketi kwa meza. Huyu mama mmoja ambaye anamwashiria kumwonyesha mwingine ambaye ni kijana ishara za vidole na kijana akiwa na kifaa maskioni cha kumwezesha kusikia.

Huyu ni mtoto wa jinsia ya kike. Ameketi kwa meza. Ni kama anajifundisha kuandika na nyuma yake kuna kiti kinachoashiria kwamba huyu ni mlemavu.

Hili ni bwawa la uogeleaji. Kuna wawili wamama wanaoogelea mle ndani. Mmoja akiwa anamfundisha mwenzake. Wamevalia kofia mmoja nyeupe na nyengine samawati.

Hawa ni watoto ambao hawajiwezi kutembea. Wamebebwa na baiskeli spesheli na wote wamekaa wanamsikiza anayewafundisha ambaye haonekani.

Kijana huyu ambaye amefungua mdomo akiwa ameshika karatasi mkononi na amewekelea mkono mwingine kwa meza ya kijani ,anafundishwa na wenzake ambao wako kando yake wakiwa wanamuonyesha kwa ishara kwamba yeye ni wa mahitaji yale spesheli.

Wanafunzi hawa wakiwa ni vijana na wasichana. Wote wameonyesha mikono na ishara na wamevalia sare rasmi za shule ni kama ni wale ambao wako na upungufu na shida spesheli ya kuskia.

Huyu ni mwanamke ambaye ameketi kwa meza pamoja na kijana mmoja akiwa anamfundisha jinsi ya kutumia kipakatalishi na mezani pia kuna kitabu.

Hapa ni ukumbi wa mikutano. Kuna watu ambao wameketi kwa meza. Mwanaume huyu ambaye amevalia kipaji cha rangi ya samawati akiwa na shati nyekundu anaonekana kumfundisha mwanaume mmoja mwingine ambaye haelewi anachokuwa anakifundishwa akiwa ameangalia kwa umakinifu sana.

Hapa kuna mwalimu mwanamke. Mezani kuna kitabu ambayo imechorwa alama ya A na ako na kijana ambaye ameketi anamsikiza mwalimu na ni kama ni kijana hana uwezo wa kusikia.

Mama huyu anamsikiliza kijani anamfundisha mafundisho sibesheli kupitia kwa ishara akiyasoma kutoka kwa kipatakalishi na mama anaandika kitabuni.